Kifungashio kikubwa cha safleti kikiwa kimejazwa mbolea inayotumika kwa ajili ya kuboresha ubora wa udongo kwa shughuli za kilimo. Mfuko huu ni sehemu ya bidhaa zinazotumika kwenye sekta ya kilimo, na uzalishaji wa malighafi kwa ajili ya kuimarisha mazao na kuongeza uzalishaji.

Hema kubwa likiwa katika maonyesho ya bidhaa tofauti tofauti na kutoa huduma ya kuuza dawa za mifugo, huku wafanyakazi wawili wa hema hilo wakiwa wanatoa ushauri na kuketi pamoja na mteja wao, kuonyesha namna gani ya kutumia dawa hizo na faida zake ili kumshauri mfugaji huyo.

Mfanyabishara akiwa ndani ya duka lake na kupanga dawa katika makabati yaliyowazi na kuzungukwa na dawa hizo kwaajili ya matibabu kinga na uboreshaji wa afya ya mifugo pamoja na virutubisho vya mimea za viwandani, ili sehemu ya sekta ya kilimo iwe inaongeza uzalishaji.

Chupa mbili za dawa za mifugo zikiwa juu ya maboksi, huku katika chupa hizo zikiwa na karatasi inayotoa maelekezo jinsi ya kutumia dawa hiyo. Ni muhimu sana kwa mfugaji kuzingatia maelekezo haya kumuwezesha kudumisha afya na ustawi.

Vifungashio vya dawa ya mifugo vikiwa kwa pamoja, na kuandikwa jina la kampuni kwa maandishi makubwa R-womu kwa matumizi ya wanyama kama vile: farasi, ng'ombe, mbuzi; hii ni kuhakikisha afya ya mnyama inabaki kuwa nzuri.

Dawa ya mifugo iliyotolewa nje ya kifungashio chake ikizungukwa na karatasi lililobandikwa, inayotoa maelekezo juu ya matumizi ya dawa hiyo. Huzuia vimelea vya magonjwa kwa mifugo ili kuleta ustawi wa wanyama, na kuongeza kipato kwa mfugaji.

Mbolea ya kisasa inayotengenezwa kiwandani ikiwa imewekwa katika vifungashio tofauti tofauti kutokana na ujazo wake uliowekwa kimoja kikiwa na ujazo wa kilo kumi kingine kikiwa na ujazo wa kilo ishirini na tano na cha mwisho kikubwa kabisa kikiwa na ujazo wa kilo hamsini, yote ni kwa ajili ya kumsaidia mkulima.

Chupa kubwa ya dawa ya mifugo, ikiwa na kifungashio chake kwa pembeni inayotumika kwa ajili ya tiba kwa wanyama kama vile: ng'ombe, kondoo, mbuzi na ujazo wa milimita mia tano. Huku kifungashio hicho kikiwa na maneno madogomadogo ya maelekezo, pamoja na jina la dawa hiyo.

Dawa za mifugo, zilizofungashiwa katika chupa kubwa na ndogo, zikiwa zimehifadhiwa katika kabati kubwa. Dawa hizo, zikiwa na karatasi maalumu, zilizotoa maelekezo juu ya dawa hiyo husika.

Kichupa cha dawa ya mifugo cha rangi nyeupe na kufungwa mfuniko, kikiwa kimebandikwa kikaratasi chenye maelezo ya matumizi ya dawa hiyo kwa mfugaji, pamoja na maandishi makubwa yenye jina la dawa hiyo.

Chupa ya rangi nyeupe ya plastiki ambayo ni tiba kwa mifugo ikiwa imebandikwa karatasi yenye jina la kampuni Taktic na huku ikitoa maelekezo ya matumizi ya dawa hiyo kwa mfugaji.

Dawa za mifugo, zikiwa katika mpangilio maalumu, na zikiwa katika vifungashio tofauti tofauti, za chupa na viboksi, kwaajili ya kukaa muda mrefu dukani, na zikiwa katika kabati kubwa.

Chupa ndogo ya dawa ya mifugo iliyotumika kwa ajili ya tiba, ikiwa nje ya kifungasho chake maneno madogo madogo yaliyochapwa katika kifungashio na kwenye chupa humwezesha mfugaji kupata maelekezo zaidi jinsi ya kutumia dawa hiyo.

Mkulima mmoja akiwa katika shamba kubwa lililolimwa mahindi yaliyostawi nyuma yake, huku akiwa amevuna mahindi na kuyakusanya pamoja katika turubai kubwa aliloliweka hapo chini.

Mkulima wa nyanya akiwa shambani kwake huku akishika tenga kubwa la plastiki, kwa ajili ya kukusanya nyanya zilizokwisha komaa na kuiva mtini; kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Kundi kubwa la wakulima wakina baba pamoja na wakina mama, wakishirikiana kwa pamoja katika shughuli nzima ya uvunaji wa viazi na kuvikusanya kwa pamoja na kuviweka katika magunia, tayari kwa ajili yakusafirishwa kutoka shambani na kwenda sokoni.

Mkulima akiwa amevalia shati jekundu na suruali ya kaki, akiwa amesimama katikati ya shamba linalolimwa nanasi, huku akiwa ameshikilia matunda hayo mkono wa kulia na wa kushoto.

Shamba kubwa likiwa limelimwa mimea ya minyanya nakuwekewa miti kwa ajili ya kulinda usalama wa mimea hiyo iliitakapozaa isiweze kuanguka, huku ikipitishwa mabomba membamba kwa ajili ya kumwaga maji muda wote ilikutunza unyevunyevu na kukua kwa mimea hiyo.

Kundi kubwa la wakulima wanafanya kazi ya kuvuna kwa kushirikiana kwa pamoja, wakikusanya nyanya katika sehemu moja na kuzipanga katika matenga ya plastiki tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni.

Wakulima wawili wa kiume wakivalia kofia za rangi tofauti, wakiwa katika shamba la nyanya na kufanya mazungumzo wakiketi kwa pamoja, na kuelekezana kuhusiana na zao la nyanya huku zikiwa bado hazija komaa.

Eneo la kuanikia nafaka likiwa limening'inizwa mahindi kwa juu, yaliyofungwa kwa mafungu katika nyenzo iliyotengenezwa kwa miti, kuwezesha mahindi hayo kuwa salama katika hali ya usafi.

Kundi la wakulima wakiwa shambani wakiwa wamekusanya viazi vitamu kwa pamoja, huku wakiwa na matenga ya plastiki na kuchambua viazi hivyo na kuviwekwa kwa ajili ya kwenda kuviuza sakoni.

Shamba kubwa la ardhi likiwa limezungukwa na nyasi na vichaka, huku likiwa na mihogo iliyokusanywa na kuwekwa katika viroba tayari kwa ajili ya kusafirishwa, ambapo mimea hio ni sehemu ya mazao ya biashara yanayolimwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Wakulima wa viazi wakiwa wamekusanya magunia yao ya viazi, wakiwa pamoja na madalali ambao wanawanunua mizigo hiyo na kuipeleka katika masoko makubwa ya mikoani.

Wakulima wakiwa shambani wakisaidiana kulima vitunguu kuweka katika magunia ili kuviuza, ambapo mazao hayo ni ya muda mfupi, husaidia wakulima kuuza ili kukidhi mahitaji yao katika kaya.

Shamba kubwa la kisasa, linalolimwa zao la pilipili hoho, likiwa limetengenezwa katika namna ya hema linalopitisha mwanga. Huku hoho hizo zikiwa zimetoka kuvunwa na kuwekwa katika matenga ya plastiki kwa ajili ya kusafirishwa na kwenda kuuzwa.

Wafanyakazi wa kiwandani wakiwa wanafanya kazi kwa pamoja na kushirikiana, katika mashine maalumu ya kubebea makapu yaliyowekwa matunda aina ya nanasi, kwa kuyapanga katika masanduku maalumu, huku mfanyakazi wa kike akiwa amebeba nanasi moja mkononi na mkono mwingine akiwa amebeba kifaa cha kusafishia matunda hayo.

Mkulima akiwa anachambua karoti zilizovunwa na kukusanywa sehemu moja, mazao hayo hulimwa kwa wingi na kukubalika sana. Pia maisha ya mkulima siku zote yanahitaji juhudi na kutokukata tamaa ili kufanikisha malengo yake.

Wakulima wawili waliovalia mavazi ya kazi, wakiwa katika shamba la migomba wakikusanya mikungu yote ya ndizi iliyokuwa tayari, wakikusanya sehemu moja; juhudi zao za kilimo huku wakitimiza malengo ya kuhakikisha uzalishaji wa mazao mengi kwaajili ya matumizi ya familia.

Mkulima aliechuchumaa katikati ya shamba lake la viazi ,huku akiwa ameshikilia viazi vyake vingi mkononi. Pembezoni mwa shamba hilo kukiwa na vichaka na uoto wa asili uliooteana.

Mkulima wa nyanya akiwa ameinamisha mgongo kwa kutoa magugu katika mazao yake, huku akiwa ametumia mfumo wa kisasa wa kupanda miche katika mifuko ili kutunza maji kwa muda mrefu.

Mkulima aliyevalia mavazi ya kikazi akiwa anatembea katikati ya shamba huku na kule kwa ajili ya kutafuta nyanya zilizokwisha kukomaa katika shamba lake, huku akiwa ameshikilia ndoo ndogo iliyojaa nyanya nyingi mbichi.

Mkulima wa matunda akiwa amechuchumaa na kushika tikiti moja mkononi likiwa limekatwa kipande, huku matikiti matatu makubwa yakiwa kando yake.

Mkulima wa nyanya akiwa katika shamba lake kubwa lililo stawi nyanya nyingi akikusanya nyanya zilizokomaa kwa kila miche iliyopo shambani kwake.

Wafanyakazi wakiwa katika kiwanda kidogo cha kutunzia mahindi yaliyotoka shambani. Huku wakiwa wanajihusisha na shughuli za kupukusua mahindi yaliyorundikwa sehemu moja kwa ajili ya kuendesha maisha yao.

Shamba kubwa lililostawi matango mazuri yakiwa katika hatua ya mwisho, huku mkulima akiwa ameshikilia tango moja kwa kulikagua kama limekomaa.

Shamba kubwa likiwa limelimwa kwa matuta na kuloana vizuri ardhi, na kupitishwa mipira ya maji kwaajili ya kumwagiliwa. Pembeni kukiwa na tenki kubwa jeusi likiwa limejengewa, huku shamba hilo likiwa limezungukwa na miti mikubwa.

Wafanyakazi wanne wakiwa katika shamba kubwa linayolimwa miembe, wakishirikiana kwa pamoja katika shughuli ya uvunaji wa kuchuma maembe hayo na kuweka katika matenga maalum, kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni, huku wakiwa wamevaa barakoa usoni.

Shamba likiwa na udongo mweusi uliopandwa maharage kwa matuta, na kupitisha mabomba katika miche hiyo, ili kuweka unyevunyevu kwa muda mrefu na kuleta maendeleo mazuri katika mimea hiyo,.

Bustani kubwa iliyopandwa zao la mbogamboga, huku wakulima wawili wakiwa wanafanya kazi kwa kushirikiana kung'oa magugu yaliyojiotea katika bustani hiyo iliyokua kando ya barabara.

Mkulima wa nyanya akiwa anapalilia nyanya zake ndani ya shamba lake. Ametumia mfumo wa kisasa wa kupanda miche ya nyanya ndani ya mifuko kwa ajili ya kutunza maji kwa muda mrefu. Nyanya hizo zikiwa zimestawi vizuri na kuvutia.

Miche midogo ya vitunguu ikiwa yamepandwa katika shamba lenye udongo mweusi, na kupitishwa mabomba chini kupita katika miche hiyo kwa kufuata mistari, ili kuweka unyevunyevu kwa muda mrefu katika udongo huo wa rutuba.

Vindoo vichache vimewekwa kando ya dirisha kwa lengo la kupata mwanga kwa miche ambayo imepandwa ndani yake. Mfumo huu hutumika kwaajili ya kupanda mbegu kwa wingi, pia kuhifadhi unyevu unyevu kwa mda mrefu, kwaajili ya mbegu hizo kuota vizuri na kustawi kabla hazijahamishwa katika matuta au vitalu.

Miche midogo ya minyanya iliyopandwa katika mfumo wa kitalu, kwa kutumia vyombo vidogo vya plastiki, vinavyojazwa udongo ndani yake. Huwekwa kwa muda uliopangwa kabla ya kuhamishwa katika shamba.

Mashine ya kisasa inayo uwezo ya kujiendesha yenyewe ikiwa katikati ya shamba lililolimwa miche ya matango, tekinolojia ya kisasa ya kilimo ambayo husaidia katika kupanda na kuhudumia mimea hiyo kwa ufanisi zaidi unatoa mazao bora kutumia tekinolojia ya kisasa.

Eneo kubwa la bustani likiwa limeezekwa bati la plastiki, linalowezesha mwanga wa jua kupenya ndani. Miche ikiwa imepandwa tofautitofauti katika vitalu, na bustani hiyo kutumia mbinu ya umwagiliaji inayoutumia mashine inayopita kwa juu, kwa ajili ya kuweka unyevunyevu muda wote.

Mkulima akiwa amevalia viatu vigumu vya plastiki, huku akiwa anasukuma mashine ya kisasa inayotumika kwa ajili ya kulimia shambani. Mashine ni muhimu sana kwa kilimo cha kisasa kwani huongeza ufanisi, kupunguza kazi ya mikono na husaidia kuhakikisha shamba linakuwa la kimuundo mzuri kwa ajili ya kulimwa.

Mkulima akiwa shambani akitumia mashine ya kisasa ya kuondoa magugu, inayosukumwa kwa mkono na kufanya kazi kwa ufanisi, jambo ambalo linaonyesha maendeleo makubwa ya kilimo, ambapo matumizi ya teknolojia, yanaboresha hali ya uzalishaji wa mazao kwa wakulima.

Bwana shamba akiwa anatumia trekta kwajili ya kuandaa shamba lake. Trekta hilo likiwa na magurudumu nyuma makubwa na mbele likiwa na magurudumu madogo. Huku likiwa linavuta majembe kwajili ya kulimia.

Mashine kubwa hali maarufu trekta ambayo ina uwezo wa kubeba na kupalilia udongo kwa ufanisi mkubwa ikiwa inavuta mashine hiyo kwa magurudumu manne, mbele mawili na nyuma mawili. Hii inawezesha teknolojia kwa mkulima ambavyo inamsaidia katika uuandaaji wa shamba.

Samaki wazuri wadogo wadogo wa mapambo wakiwa ndani ya chombo maalumu, ambacho hutumika kuhifadhi samaki hao na chombo hicho kimetengenezwa kwa kioo.

Bustani maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya kupandia miti ikiwa imejaa vitalu vya namna tofauti tofauti kwa kuvitenga. Katika vitalu hivyo juu yake kumetengenezewa hema ambalo lina karatasi laini la plastiki ambalo linawezesha kupitisha mwanga katika miche hiyo.

Mtunza kitalu amesimama na kundi kubwa la watu, katika kimoja katika kitalu hicho akiwa anatoa maelekezo juu ya miche hiyo, huku eneo hilo la kitalu, likiwa limzungukwa na fensi za chuma imara, kwaajili ya kulinda vitalu hivyo.

Njia nyembamba iliyopita katikati ya kichaka kikubwa kilichosongamana na nyasi ndani ya eneo la hifadhi ya misitu. Tunashauriwa kwamba, ni muhimu sana kutunza mazingira ya misitu ili kuboresha maisha ya viumbe hai na malighafi zinazopatikana humu.

Mfumo wa kisasa unaotumia makalai ya plastiki ambayo yanatumia mfuniko wa juu wenye matundumatundu, kwaajili ya kuoteshea mbegu za mbogamboga; katika makalai hayo ya plastiki, hutumia pampu yenye mrija unaopita ndani yake, inayotumia umeme kwaajili ya kupandishia maji kila siku.

Mfumo wa kisasa unaotumia mabomba ya maji kisha hutobolewa matundu kwa ajili ya kuwekea mbegu za mbogamboga. Mfumo huo hutumika hasa katika kustawisha mbogamboga hivyo hutunza unyevunyevu kwa muda mrefu.

Bustani ya nyumbani ikiwa imepandwa mauwa tofauti tofauti katika makopo, ili kutunza maji kwa muda mrefu. Huku maua hayo yakiwa yamestawi vizuri na kupendesha macho.

Mfumo wa kisasa wa kupanda mbegu za mbogamboga kwa ajili ya kuotesha, na kutunza maji kwa muda mrefu. Mfumo huo huwa unaweza ukatumia gunia, au ukatumia plastiki yenye matundu matundu, kwa ajili ya kutunza maji kwa muda mrefu na kutoesha mboga hizo.

Mkulima wa nyanya akiwa shambani kwake akifanya ukaguzi wa shamba lake, huku akiisaidia kuifunga kamba kwa kuining'iniza ili kuwezesha mimea hiyo isije kudondoka pale endapo ikitoa nyanya zisioze kwa haraka.

Mabonde makubwa yakiwa yamelimwa michaichai, kulia na kushoto na kuzungukwa na miti mirefu ya mikaratusi. Huku wakulima wawili (wakina mama), wakiwa wanafanya shughuli zao kwa pamoja kwa kushirikiana, kwa kuvuna michaichai hiyo na kubebea matenga mgongoni.

Bonde kubwa likiwa limepandwa mimea ya chai, ikiwa ni sehemu ya kilimo cha viwanda, uhusisha sana uzalishaji mkubwa wa mazao, kwa kutumia teknolojia ya kisasa na vifaa vya kilimo na mbinu za kitaalamu, ili kuongeza mavuno na ufanisi.

Shamba kubwa lilolimwa mazao ya mbogamboga, huku mkulima akiwa katika ukaguzi wa shamba hilo kwa ajili ya uangalizi, kutumia teknolojia na miundombinu ya umwagiliaji kuhakikisha umakini na uzalishaji mwingi wa mazao hayo.

Mkulima akiwa anapanga na kuchambua vitunguu vilivyo kusanywa kwa pamoja kwenye shamba kubwa. Hivyo juhudi za mkulima za uzalishaji wa mazao ya kibiashara kwa ajili ya soko, ni muhimu sana mkulima kutumia kilimo cha kisasa kuhakikisha usalama wa chakula na maendeleo ya uchumi pia.

Shamba kubwa la kisasa likiwa limelimwa nyanya nyingi katika mfumo wa kisasa kinachotumia teknolojia na ufanisi mkubwa. Matumizi ya miundombinu kama vile mabomba ya maji yaliyopita chini, huku yakiwa yamelimwa katika matuta makubwa kwa ajili ya kuhifadhi maji kwa muda mrefu.

Kiwanda kikubwa kimetenga sehemu kwaajili ya kufanyia uzalishaji mwingi wa uyoga, huku ukiwa umeoteshwa katika mashine maalumu. Mfanyakazi mmoja akiwa anasimamia na kuhakikisha usafi na utendaji wa mashine wa mifumo inayozalisha uyoga, kwa viwango vya juu na ubora na ufanisi wa kiwanda kinachozalisha, kiwango cha kimataifa na kitaifa pia.

Kiwanda kikubwa cha kutunzia na kutotolesha vifaranga kimeandaa eneo kubwa la kuhifadhi vifaranga hivyo. Ndani ya chumba hicho kumewekwa vifaa maalumu, kwa ajili ya kuwekea maji, pamoja na chakula. Chini kukiwa kumewekwa maranda mengi ya mabaki ya mbao.

Kiwanda kikubwa cha kufugia kuku kikiwa na mabanda mawili kwa urefu, ambapo wanatunzia kuku kwa ajili ya mayai na nyama, hivyo wanatumia teknolojia ya kisasa na mifumo ya kulishia hali ambayo inaonyesha maendeleo katika sekta ya ufugaji.

Mkulima wa vitunguu akiwa shambani akivuna vitunguu vyake kwa kuvikusanya pamoja rundo kwa kutumia kapu ili tayari kwa kusafirishwa kutoka shambani kwenda sokoni.

Hema kubwa lililotengenezwa kwa kutumia karatasi nyepesi linalopitisha mwanga, ndani kukiwa kumepandwa miche ya mbogamboga huku mabomba membamba ya kumwagia maji yakiwa yamepita katikati ili kuweka unyevunyevu muda wote, katika kipande hiko cha ardhi kilichowekezwa hema hilo.

Shamba likiwa linatumia mfumo wa uwagiliaji, kunyesha maji kwa kutumia mabomba yaliyo katikati ni mfumo mzuri, unaotumika katika kuongeza tija katika mazao hasa maeneo ambayo yanaukosefu wa mvua.

Shamba likiwa linatumia mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia bomba kubwa la plastiki, linalosambaza maji kwa usalama wa miche. Mfumo huu wa umwagiliaji ni njia bora ya kuhakikisha mimea inapata maji kwa usawa, kupunguza matumizi ya maji, na kuongeza mavuno kwa kilimo cha umwagiliaji.

Mtunza bustani akiwa katika eneo lake ambalo amehifadhi vitalu vyake vya miche tofautitofauti akiwa ameshikilia bomba linalotoa maji kwajili ya kumwagilia mimea hiyo ili ikuwe katika usalama na utunzaji wa hali ya juu.

Shamba likiwa limepandwa mahindi na katika mstari na kupitishwa vifaa maalumu vyenye mpira wa maji, na kurusha maji sehemu zote za udongo ili kuweka unyevu unyevu katika udongo na kuleta maendeleo mazuri katika mazao haya.

Sehemu ya udongo, ikiwa imepandwa miche ya mbogamboga, na kupitishwa mabomba membamba kwa kila mstari wa miche hiyo, kwa ajili ya kutunza unyevunyevu muda wote. Ili mimea hiyo, kukuwa na kustawi vizuri.

Shamba kubwa limepandwa mahindi na kustawi likiwa linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwa kupitisha chini bomba lililozunguka shamba hilo na kutoa maji kupitia matundu yaliyotobolewa ili kutunza unyevunyevu.

Shamba kubwa likiwa katika maandalizi ya kupandwa mbegu, na kutumia mbinu ya kisasa ya umwagiliaji, kwa kutumia bomba kubwa la plastiki lililopita na kuzunguka shamba hilo, na kutobolewa matundu ili kumwagilia maji kwa muda wote, na kuweka unyevu unyevu kwenye shamba hilo.

Shamba kubwa likiwa limepandwa miche midogo ya mboga mboga, huku ikiwa imepitishwa mabomba mengi ambayo yana matundu kwaajili ya kupitisha maji hivyo kumwagilia miche hiyo kwa muda mrefu hata kukiwa na jua.

Bustani kubwa ya kilimo cha mbogamboga na kutumia mbinu za kilimo cha umwagiliaji kwa kupitisha mabomba membamba katika matuta yaliyoandaliwa kwa ajili ya kupanda, huku matuta mengine yakiwa yamestawi vizuri mazao ya mbogamboga.

Shamba kubwa linalotumia mfumo wa umwagiliaji wa kutumia mfereji, lililochimbwa katikati kwaajili ya kuzunguka shamba hilo, maji hayo kukaa mda mrefu kwaajili ya kuotesha vizuri mazao hayo.

Shamba kubwa linalotumia mfumo wa mabomba yaliyopita katikati, kwa ajili ya kufanya umwagiliaji kwa wakati wote, shamba hilo likiwa na miche midogo midogo, ambayo ndio imeanza kuota, kutunza unyevu wakati wote.

Eneo kubwa la tambarare likiwa na uoto wa asili kama vile: nyasi ndefu, vichaka pamoja na visiki na miti. Kwa mbali milima mikubwa ikionekana na kufanya muonekano wa kuvutia katika eneo hilo.

Eneo kubwa la ardhi likiwa tambarare na kuota uoto wa asili mzuri unaovutia kwa macho, huku kwa mbali kukiwa na makazi ya watu pamoja na milima mikubwa inayovutia kwa kuitizama.

Eneo kubwa la wazi likiwa lina mimea ambayo inaweza kustahimili ukame, huku likiwa limezungukwa na milima mikubwa ambayo ina barafu juu yake na muonekano mzuri wa kuvutia kwa macho.

Bonde kubwa la mto lililopitiwa na mfumo wa kisasa wa kufulia umeme, ambao unaitwa umeme maji, unaotumika kwa ajili ya kuzalishia umeme mkubwa kwa matumizi ya viwanda na majumban, huku ikiwa imezungukwa na uoto wa asili mzuri.

Bonde kubwa la ardhi likiwa na nyasi zilizooteana na kukauka, huku visiki vingi vikiwa maeneo hayo. Kwa mbali kukiwa na milima mikubwa inayovutia macho, kwa kuitazama.

Mbuzi watano wakichangamana wakubwa na wadogo, katika banda lililotengenezwa kwa kutumia mabanzi ya mti, pembezoni na sakafuni. Huku wakiwa wanakula nyasi. Banda hili ni kwa ajili ya kuwaweka katika uangalizi na usalama.

Kundi kubwa la wafugaji nyuki wakiwa wanashirikiana kwa pamoja katika shughuli ya uvunaji wa asali katika mizinga maalumu ya kisasa, huku wakiwa wamevalia mavazi maalumu kwa ajili kujikinga na usalama wakati wanavuna asali hiyo.

Mbuzi wa kisasa wakiwa wamehifadhiwa katika banda kubwa lililotengenezwa kwa kutumia mbao, mbuzi hao wakiwa na mapembe makubwa, huku wakiwa wanakula mboga zilizotandazwa chini, kwa ajili ya kuleta urahisi wa wanyama hao kula vizuri.

Mbuzi mkubwa wa kisasa aliyenona akiwa katika eneo lililo wazi, akiwa amesimama na kuangalia upande wa kushoto.

Banda kubwa la kisasa, likiwa limetengenezwa vizuri kwa ajili ya kufugia kuku wa nyama, na kutumia mfumo maalumu unaorahisisha kuwatunza kuku hao kwa kuwalisha na kuwanywesha maji katika banda la chuma, likiwa na ghorofa tatu. Kando kukiwa kumewekwa vyombo maalumu kwa ajili ya kutunzia maji.

Wafugaji wawili wa kuku wakiwa wanasaidiana kugawa pumba katika banda kubwa la kuku, huku wakiwa wamezungukwa na kuku wengi wenye rangi tofauti tofauti, pia banda hilo likiwa limezungukwa na uzio mkubwa wa senyenge.

Banda kubwa lililojaa kuku wengi wa mayai, wakiwa wanakula pumba katika vyombo maalumu vya plastiki, vilivyoandaliwa kwaajili ya kuwekea chakula na maji.

Mfugaji akiwa anagawa chakula kwa kuku na bata huku akiwa wamemzunguka, katika eneo hilo ambalo amelitenga likiwa limezungukwa na uziwo mkubwa wa michongoma na miti mirefu kwa ajili ya kuwalinda mifugo hiyo.

Shamba kubwa likiwa limepandwa miche ya mbogamboga na kutumia mfumo wa kisasa unaotumika kwa ajili ya umwagiliaji, kwa kupitisha mabomba katikati ya kila tuta ili kuweka unyevuunyevu muda wote. Huku wakulima wawili wakishirikiana kwa pamoja kwa kukagua shamba hilo.

Bustani kubwa ikiwa imelimwa mazao ya mbogamboga, na kutumia mbinu ya kisasa ya kilimo kwa kutumia njia za umwagiliaji, kwa kupitisha mabomba madogo yaliyotobolewa na kutoa maji, ili kuweka unyevunyevu kwa muda mrefu.

Shamba kubwa likiwa limepandwa mahindi yaliyostawi vizuri katika mpangilio wa mistari, wakulima wanashauriwa na wataalamu kutumia mbegu bora, ili kukuza mimea hiyo kwenye hali yenye ufanisi.

Shamba kubwa likiwa limepandwa miche midogo ya mbogamboga, huku yakipita mabomba madogo yenye matundu ya kutolea maji kwa ajili ya kunyweshea miche hiyo ili kutunza unyevunyevu kwa muda mrefu.

Kitalu cha kisasa chenye matundu madogo madogo kwa ajili ya kupandikizia mbegu, hutunza unyevunyevu na kuotesha mbegu vizuri kadri siku zinavyozidi kusogea. Watu wengi hutumia mfumo huo kwa ajili ya kukuza mbegu nyingi sehemu moja.

Kifungashio kidogo chenye umbo la mraba chenye picha juu yake ya kuvutia, ikionyesha mbegu iliyokuwa ndani yake. Vifungashio hivyo hutunza mbegu kwa muda mrefu kabla haijamfikia mkulima. Haipitishi hewa wala unyevu unyevu.

Shamba kubwa lililopandwa katika mfumo wa matuta, likiwa limepandwa miche midogomidogo ambayo katikati imepitishwa mabomba madogo, kwaajili ya kufanya umwagiliaji, ili miche hiyo iwe na unyevunyevu wakati wote.

Wakulima wakiwa shambani katika shamba liliopandwa miche ya mbogamboga, katika mfumo wa matuta, huku yakipita mabomba membamba katikati ya matuta hayo, yakitoa maji kupitia matundu madogo yaliyotobolewa kitaalamu.

Mabanda ya kisasa yakiwa yamewekwa kwa pamoja, yanayotumika kwa ajili ya kutunzia mifugo kama vile: mbwa, mbuzi, kuku; hutengenezwa kwa kutumia mbao na kuwezekwa bati. Hivyo ukarabati huo unamwezesha mfugaji kuhamisha banda hilo kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Kisanduku maalum, kikiwa na mbwa ndani yake aliyevalishwa cheni, kwa ajili ya kuhamishwa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kisanduku hicho kuhifadhiwa nyuma ya gari kwa ajili ya kuanza safari.

Mfugaji mbwa akiwa amemshika mbwa wake kwa kumtizama usoni. Nyuma yake kukiwa na farasi mkubwa mwenye rangi ya kahawia. Pembezoni kukiwa na mbwa wawili wanarandaranda. Huku banda hilo likiwa limezungukwa na uzio mkubwa wa mbao wenye rangi nyeupe.

Madaktari wawili wa mifugo wakike na wakiume, waliovalia sare wakiwa wanamuogesha mbwa katika dishi maalumu la kuogeshea mbwa kwa dawa.

Kundi kubwa la watalii wakiwa katika eneo ya wazi ambapo wanyama tembo, wakiwa wanachezea maji kwa kuwatizama na wengine kwa kuwapiga picha kwa simu zao janja, huku eneo hilo wakiwa wamewekewa kamba, ili kulinda usalama wa watalii hao, wasije dhurika na wanyama hao.

Kijana wa kiume aliempandia farasi mwekundukwa juu, akiwa anapita katika njia nyembamba iliyopita katikati ya msitu. Farasi huwa ana tabia ya kumzooea mtu haraka, pia, hufuata maelekezo ambayo anapewa.

Mto mkubwa ukiwa umezungukwa na uoto wa asili, huku mamba mkubwa akiwa amelala katika ukingo wa mto huo, ndani ya hifadhi ya wanyama pori, kwaajili ya shughuli za utalii.

Nyoka mkubwa amejiviringa katika zege. Nyoka huyo ana sifa ya kuwa na sumu kali. Endapo amekushambulia nyoka huyo, sumu yake hukimbilia katika maeneo ya mapafu na moyo, mwisho hupelekea kifo.

Mtoto wa mnyamapori akijulikana kwa jina la faru, akitembea kwa uhuru huku watalii wakimgusa na kumshikashika na wengine wakimpiga picha kwa kutumia simu zao janja, katika shughuli za utalii ndani ya eneo la hifadhi ya wanyamapori .

Kundi kubwa la tembo wakiwa wanatembea kwa amani kwenye barabara huku wakizungukwa na mazingira ya asili pamoja na mto na gari la watalii likiwa limesimama kando yao kwa kuwatizama.